Mtu mwenye nguo nyekundu iliyoandikwa Kenya, ameketi ndani ya mashua iliyozungukwa na maji. Kando yake kuna kiti cha magurudumu, na miti pia.